Kifaa cha kisasa kinachotumia teknolojia ya kielektroniki kutoa fedha kwenye akaunti za benki kwa watu tofautitofauti, kilichowekwa vizuri na kuandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kifupi "ATM" huku kifaa hicho kikiwa kimewekwa eneo la wazi.

mashine maalumu inayotumika kutoa fedha kwenye makampuni na akaunti za benki, inayojulikana kwa jina la kifupi kama 'ATM' iliyowekwa katika jengo zuri lililopakwa rangi ya bluu iliyokoza, huku likiwa na maandishi ya jengo la benki hiyo.

Wafanyakazi wa benki (wa kike na wa kiume) waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika eneo la wazi katika jengo la benki hiyo. Huku wakiwa wamesimama na kukunjamanisha mikono yao, nyuma ya wao kukiwa na bango maalumu lenye rangi ya kijani kama moja ya rangi za benki hiyo.

Jengo la benki katika meza maalumu, mahali ambapo huduma za kifedha hutolewa kwa wateja wa benki hiyo huku kukiwa na watu mbalimbali wa kiume na wa kike wanaopatiwa huduma za kifedha ndani za benki hiyo.

Jengo la baa eneo la mapokezi ni mahali ambapo uzwaji wa pombe tofauti tofauti zenye kilevi na zisizokuwa na kilevi. Huku kukiwa na kijana mbobevu wa kazi hiyo anayefanya kazi ya kumimina kinywaji kwenye kikombe kilicho mbele yake.

Kijana aliyevalia mavazi nadhifu Sana, muhudumu wa baa; akiwa katika eneo la mapokezi, huku nyuma yake kukiwa na makabati yaliyosheheni vinywaji mbalimbali, hususa ni vinywaji vyenye kilevi na visivyokuwa na kilevi. Mbele yake akiwa ameshika chupa ndogo yenye kinywaji baridi.

Jengo la baa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hususani pombe zenye kilevi na zisizokuwa na kilevi, huuzwa mahali hapa palipo sheheni makabati yaliyohifadhiwa chupa zenye vinywaji na mvinyo mbalimbali, mvinyo wenye kilevi na usio na kilevi uliopangwa kulingana na aina ya mvinyo katika makabati.

Eneo la wazi sehemu ambapo uuzaji wa gari ya kisasa na ya kifahari kama magari ya aina tofautitofauti yenye rangi tofautitofauti kama nyeupe pamoja na aina nyingine, huku yakiwa yamewekwa sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzwa.

Wauzajinwa magari ya kisasa katika duka la magari hayo, eneo la wazi lilotengwa kwa ajili ya uuzaji wa mgari hayo, huku kukiwa na magari ya aina tofauti tofauti ya makampuni tofauti tofauti yenye rangi tofauti tofauti.

Duka linalo jihusisha na uuzaji wa magari ya kisasa kama magari ya aina tofauti tofauti hususa ni magari ya "BMW" pamoja na magari ya aina nyingine huku yakiwa yamehifadhiwa katika eneo maalumu mahususi kwa biashara hiyo.

Sehemu ya wazi, Mahali ambapo uuzwaji wa magari mbalimbali hususani magari ya kisasa yanayotomia mafuta, pamoja na yanayotumia nishati ya umeme, hasa kampuni ya "Yhundai" huuzwa katika eneo hili, eneo ambalo limetengenezwa vizuri na kupangwa kwa magari mbalimbali ya kifahari yenye rangi tofautitofauti.

Wauzaji magari mbalimbali ya kifahari hususani magari tofautitofauti yenye rangi mbalimbali kama nyeusi, eneo ambalo limehifadhiwa vizuri na kuwekwa magari yanayouzwa kwa gharama tofautitofauti kwa wateja.

Duka kubwa na la kisasa likiwa linajishughulisha na uuzaji wa magari ya aina mbalimbali, na ukubwa mbalimbali. Magari haya ni mazuri yakiwa na rangi nyekundu na mengine yakiwa na rangi nyeupe magari makubwa kwa madogo.

Eneo la wazi lililotengwa mahususi kwa ajili ya uuzaji wa magari ya kifahari huku magari hayo yenye rangi nyeupe na muonekano sawa, yakiwa yamepangwa katika eneo la wazi kwa mstari uliopangwa vizuri.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa limechorwa picha ya ng'ombe anayekula majani , maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "milk atm", pamoja na kifaa mahususi cha kieletroniki, kinachosaidia uuzaji wa maziwa kwa bei ya rejareja.

duka linayouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa, lililotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na kuuza maziwa kwa bei ya rejareja, huku likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza kama “h take pamoja kualiti”.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe kwa njia ya kielektroniki kwa bei ya rejareja, huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akipima maziwa kupitia jagi maalumu lililowekwa dukani hapo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe, kifaa kinachotumia teknolojia ya kieletroniki kuuza maziwa, huku kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na madoa meupe.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususa maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa limepambwa vizuri kwa rangi nzuri za kijani zinazovutia na chupa ya maziwa pamoja na dumu dogo, picha zilizobandikwa katika kifaa hicho, huku kukiwa na mashine maalumu inayouza maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na thamani ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa huku likiwa limepakwa rangi nyeupe katika milango Yake na kuta zenye rangi za buluu za nje. Huku kukiwa na vijana wawili waliovalia nadhifu sana, wenyenyuso za furaha wakinunua bidhaa za maziwa katika duka ilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe lililochorwa picha ya ng’ombe anayekula majani pamoja na maandishi ya lugha ya kingereza yanayosomeka kama Milk ATM, huku likiwa na kifaa maalumu cha kielectroniki kinachosaidia uuzwaji wa maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na pesa ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa pamoja na bidhaa nyingine za chakula kama mahindi, maharage pamoja na bidhaa nyingine zilizowekwa katika eneo maalumu, nyingine zikiwa zimetandazwa na kuhifadhiwa katika mifuko maalumu.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe huku kukiwa na kifaa malumu cha kielectroniki, kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, yanayosomeka kama "MILK ATM"pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani na vimiminika vya maziwa.

Duka linalouza bidhaa za kila siku kama vyakula, vinywaji, pamoja na biashara nyingine zilizohifadhiwa vizuri katika makabati madogo madogo yaliyotengenezwa vizuri, huku kukiwa na jokofu linalotumia nishati ya umeme linalouza maziwa kwa bei ya rejareja, likiwa limeandikwa maandishi yanayo someka kwa lugha ya kiingereza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku likitumia teknolojia ya kielektroniki kuuza bidhaa hizo kwa bei ya rejareja. Ikiwa limepakwa rangi nyeupe ya kuvutia pamoja na picha ya ng'ombe, huku kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "FRESH WHOLE MILK".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe huku likiwa limeandikwa maandishi kwa lugha ya kingereza yanayosomeka super diary milk ATM. Picha ya ng'ombe pamoja na maandishi mengine yanayosomeka kama milk ATM yakipamba duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na kifaa cha kielektroniki kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja. Picha za ng'ombe wanakula majani pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili kama maziwa freshi.

Duka linalouza biashara za kila siku hususan maziwa huku likitumia teknolojia ya kielektroniki, kuuza maziwa ya safi ya ng'ombe kupitia mashine za kisasa zinazouza maziwa kulingana na kiasi cha pesa, yako huku katika duka hilo ukiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza sanifu.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, huku ndani ya duka hilo kukiwa na vijana wa kiume wenye tabasamu murua; wakiwa wamebeba glasi, vikombe vilivyosheheni maziwa ya ng’ombe.

Duka linalouza bidhaa za kila siku kwa njia ya kielektroniki hususani bidhaa za maziwa lililoandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kizungu "milk ATM" pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani huku kukiwa na picha ya kimiminika cha maziwa kuashiria bidhaa hiyo.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe huku duka hilo likiendeshwa kupitia teknolojia ya kielektroniki ambapo inamuwezesha mteja kununua maziwa kulingana na hela yake kwa bei ya reja reja, huku likiwa limechorwa picha ya ng’ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku duka hilo likiwa limepambwa kwa picha nzuri za ng'ombe wanaokula majani; pamoja na picha nyingine kama ndoo za maziwa, pamoja na maandishi yaliyopakwa rangi ya bluu yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "MILK ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili na kiingereza "mikumbane milk bar", huku mbele ya duka hilo kukiwa na mwanamke aliyesimama dukani hapo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa lililopakwa rangi nzuri ya kuvutia rangi ya bluu, huku likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Milk ATM" kifaa kilichochorwa picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa kwa bei ya rejareja, huku likiwa limechorwa picha ya ng'ombe pamoja na vimiminika vya maziwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiiengereza (MILK ATM).

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku mbele ya duka hilo kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akiwa ameshika kifaa cha kielekroniki, kinachotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja. Duka lililochorwa picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku katika kifaa cha kieletroniki kinachouza maziwa kwa njia ya rejareja kilicho na maandishi, yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza kama "Milk " pamoja na picha za majani pamoja na ng'ombe.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa safi za maziwa ya ng'ombe huku ndani ya duka hilo kukiwa na picha ya ng'ombe pamoja na picha ya kimiminika cha maziwa, maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili sanifu yanayosomeka kama maziwa freshi yakiwa yamechorwa katika milango ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususa ni maziwa safi ya ng'ombe. Linalotumia teknolojia ya kielektroniki kupima bidhaa hiyo, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akinunua bidhaa ya maziwa katika duka hilo, lililochorwa ng'ombe mweusi mwenye madoa meupe.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ngombe, lililoandikwa kwa maandishi ya rangi nyeupe yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza na kiswahili, "nyara milk centre". Huku kukiwa na picha mbalimbali za ng'ombe wanakula majani, pamoja na mashine za kisasa zinazosaidia uuzaji wa bidhaa hizo kwa njia ya kielektroniki.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususa ni maziwa safi ya ng'ombe likiwa limebandikwa mabango yanayokuvutia sana kwenye milango yake yaliyoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka (FRESH MILK) pamoja na picha ya vimiminika vya maziwa na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kwa njia ya kielektroniki, huku likiwa limechorwa picha ya ng'ombe anayekula majani na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "MILK" pamoja na maandishi yanayosomeka "milk ATM" .

Duka linalouza vifaa vya kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe linalotumia teknolojia ya kielectroniki kwa kuuza bidhaa za maziwa kwa bei ya rejareja likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka vizuri kwa lugha ya kiingereza 'FARM FRESH MILK ATM' pamoja na picha ya ng'ombe anakula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa, huku likiwa limeandikwa maandishi yanayosomea kwa lugha ya kiswahili pamoja na lugha ya kiingereza kama "AMAN GEN SHOP MANGU TOMATO DAIRY MILK BAR" , huku mbele ya duka hilo kukiwa na kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana.

Duka linalouzwa bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kifaa maalumu cha kielektroniki kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja, huku ikiwa kimeandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza 'Milki ATM'pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe; huku ndani ya duka hilo kukiwa na kijana aliyevaa mavazi nadhifu sana, mlangoni kukiwa na picha inayoonyesha picha mbalimbali kama; maziwa, mayai pamoja na nyama; huku kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingeleza kama ''freshi miliki'.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe likiwa na picha ya ng'ombe mweusi mwenye madoa meupe pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza milk atm, kifaa cha kielektroniki kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na thamani ya pesa ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe huku likiwa limetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na kutumia nishati ya umeme. Likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "MILK ATM", picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maelezo tofautitofauti yanayowakisha bidhaa hiyo.

Duka zuri na la kisasa linalo jishughulisha na uuzaji wa maziwa ya ng'ombe, duka hili likiwa limepambwa kwa matangazo mazuri na maandishi mazuri yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza na lugha ya kiswahili kama uchumi, (farm fresh milk ATM) nunua maziwa freshi hapa.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe, huku likiwa limeandikwa kwa lugha ya kiengereza "Quality milk ATM", pamoja na picha ya ng’ombe aliyechorwa kwenye duka hilo, huku kukiwa na kimiminika cha maziwa, pamoja na mashine maalumu inayouza maziwa kwa bei ya rejareja.

Wauzaji wa samani za majumbani na maofisini, kama makochi, vitanda, meza, kabati za nguo, pamoja na kabati za TV , pamoja na picha mbalimbali za urembo, mazuria pamoja na maua ya urembo.

Wauzaji wa samani za Majumbani kama Meza za vioo, Kabati za vioo, Meza za mbao na Kabati za mbao, Makochi, Viti, Stuli, Vigoda na samani zingine zinazo tengenezwa na mafundi selemala.

Wauzaji wa samani za majumbani kama: makochi, viti, vitanda, pamoja na vitu vingine, vinavyotengenezwa kwa samani za mbao; huku kukiwa na picha za urembo pamoja na maua ya urembo yanayoaksi vizuri.

Uuzaji wasamani za majumbani na maofisini zitokanazo na mazao ya mbao, zilizotengenezwa vizuri kwa mbao safi na kupakwa rangi inayovutia kama meza, makochi, vitanda pamoja na samani nyingine za majumbani na maofisini.

Wauzaji wa samani za majumbani na maofisini kama: vitanda, makochi, makabati, meza za ukutani, saa za urembo, picha za urembo, mazulia pamoja na vitu vingine husasani maua ya ndani huku vifaa hivyo vikiwa vimewekwa sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mafundi seremala, vijana wawili wa kiume waliovalia mavazi zito sana wakiwa katika eneo la karakana ndani ya sehemu maalumu ambapo utengenezaji wa samani tofautitofauti hususani zinazotokana na mbao kama viti pamoja na meza na vitanda hufanyika, huku wakiranda mbao kwa ajili ya maandalizi ya kutengeneza samani hizo.

Eneo la wazi mahali ambapo samani za majumbani huuzwa kama vitanda, makochi, makabati pamoja na vitu vingine vinavyotengenezwa kwa samani za mbao, ikiwemo viti na stuli.

Mafundi selemala waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika karakana; sehemu ambayo hutengenezaji wa samani za mbao kama; meza ,vitanda ,viti pamoja na makochi hufanyika, huku wakilanda mbao kwa ajili ya maandalizi ya kutengeneza samani hizo.

Wauzaji wa samani mbalimbali za majumbani, kama makochi yanayotengenezwa na kushonwa kwa mbao pamoja na vitambaa vya ngozi na vitambaa vya "leather", makabati ya ukutani, meza za mbao pamoja na meza za kioo, stuli, viti vya maofisini na viti vya majumbani.

Wauzaji wa samani za majumbani kama meza za vioo pamoja na meza za mbao, makochi, vitanda, makabati pamoja na picha za ukutani, taa za urembo na bidhaa nyingine nyingi za majumbani hususani mazulia.

Uuzaji wa samani za nyumbani, kama; makochi pamoja na samani nyingine maofisini, ikiwemo: viti vya ofisi, meza za ofisi, taa za ukutani pamoja na saa na marumaru mengine, maua ya urembo pamoja na vitu vingine vinavyopendezesha samani ya nyumba.

Wauzaji wa samani za majumbani kama makochi, viti pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mbao, huku kukiwa na watu mbalimbali mafundi seremala wa eneo hilo wanaofanya kazi ya kutengeneza bidhaa hizi.

Wauzaji wa samani za majumbani kama: masofa, makochi ya kawaida, meza za vioo na meza za mbao, pamoja na makabati tofautitofauti, ndani ya nyumba. Huku kukiwa na makusheni pamoja na maforonya ya mito.

Samani za majumbani vitanda vinavyotengenezwa kwa mbao safi pamoja na kupakwa rangi inayovutia rangi halisi ya mbao, kilichowekwa pembezoni mwa makazi ya watu kwa ajili ya kuuzwa kwa wapita njia wanaopita eneo hili.

Mhudumu katika jengo la hoteli aliyevalia mavazi nadhifu sana, sare ya hoteli hiyo, akiwa anatoa huduma ya chakula kwa kijana wa kiume aliyekaa mbele yake kwenye meza za hoteli hiyo, kwa ajili ya kupata huduma ya chakula ndani ya jengo la hoteli hiyo.

Chumba cha kifahari katika jengo kubwa la hoteli. Mahali ambapo pamesheheni vitu mbalimbali vya kisasa hususani samani nzuri kama vitanda, viti, taa za urembo pamoja na mashuka. Huku katika jengo hilo kukihifadhiwa vitu tofautitofauti pamoja na rangi nzuri za kuvutia zilizopakwa ndani ya chumba hicho.

Eneo la hoteli, ndani ya jengo kubwa huku mahali pa mapokezi sehemu ambapo wateja hupatiwa taarifa mbalimbali kuhusu hoteli hio huku kukiwa na mabinti wawili waliovalia mavazi nadhifu sana, mbele yao kukiwa na kijana wa kiume mteja katika hoteli hiyo.

Duka la mtaa mahali ambapo bidhaa mbalimbali za chakula na nafaka huuzwa kukiwa na bidhaa mbalimbali kama maharage,

Maduka asilia ni maduka yanayo jishughulisha na kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo mboga za majani, karoti, nyanya, vitunguu swaumu pamoja na pilipili mboga, masoko haya hujihusisha na uuzaji wa bidhaa zinazotoka shambani kwenda kwa mteja.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama matunda, bidhaa za nafaka pamoja na bidhaa nyingine. Huku kukiwa na watu mbalimbali hususani wanawake na wanaume wanaouza bidhaa hizo na wanaonunua ndani ya soko hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama nyanya, vitunguu, maharage, mchele pamoja na bidhaa nyingine zilizotandazwa chini ikiwemo matunda tofauti tofauti kama maepo, ndizi pamoja na maembe huku watu mbalimbali wakifurika katika soko hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuza kama, mihogo, nyanya, vitunguu, pamoja na bidha nyingine nyingi, huku kukiwa na watu mbalimbali wanao nunua na kuuza bidhaa hizo katika soko.

Soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa tofauti tofauti hasa vyakula, matunda kama: maepo, matikiti, nyanya pamoja na bidhaa nyingine huuzwa, huku zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika matenga madogomadogo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama kabeji, karoti, ndizi, vitunguu maji pamoja na matunda tofautitofauti hususani ndizi, maembe, machungwa na matunda mengine. Bidhaa zilizotandazwa chini pembezoni na maeneo wanayopita watu.

Soko dogo, mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hususani bidhaa za chakula pamoja na matunda kama maembe, maaepo, mafenesi, matikiti maji na mapera, huku kukiwa na watu tofautitofauti wa kike na wa kiume wakinunua bidhaa hizo zilizohifadhiwa katika matenga maalumu yaliyopangwa vizuri.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, kama: mboga za majani, mahindi, mchele, nyanya, vitunguu, karoti, iliki, na vingine vingi; huku vikiwa vimepangwa vizuri kwa kutandazwa chini, na kuhifadhiwa katika matenga maalumu yenye matundu, pembezoni mwa barabara, kwa ajili ya watu kununua wanaopita katika eneo hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, hususani mazulia madogomadogo na makubwa yenye manyoya na yasiyokuwa na manyoya; yaliyopangwa na kutandazwa ndani ya soko hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, hususa ni bidha za chakula na matunda Kama, maboga, matikiti maji, mahindi, matango, machenza, karanga pamoja na bidhaa nyingine. Zilizowekwa katika matolori pembezoni mwa barabara.

Soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa za kawaida hususasni vyakula pamoja na matunda kama maembe, maparachichi, mapapai, nyanya, vitunguu pamoja na vitunguu swaumu huku kukiwa na mwanamke aliyevaa mavazi nadhifu sana mkononi mwake akiwa ameshika simu janja.

Soko dogo mahali ambapo uuzaji wa bidhaa tofautitofauti kama nyanya, matiki maji, mchele, maparachichi pamoja na samaki wa aina tofautitofauti, wakiwa wamepangwa katika makabati maalumu pamoja na mabeseni kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaotembelea sokoni hapo.

Huduma za kifedha za mitandao ya simu huku ndani ya duka hilo kukiwa na bango lililoandikwa maneno yanayosomeka kama empesa, mtu aliyeshika simu ya mkononi akiandika miamara na kuituma kutoka mtandao mmoja kuelekea mtandao mwingine.

Huduma ya kifedha kwa njia ya simu inayotolewa kupitia kifaa maalumu cha kielektroniki ambacho hutumika kuhamisha fedha kutoka akaunti za benki na kwenda kwenye mitandao ya simu na kutoka kwenye mitandao ya simu Kwenda kwenye akaunti za benki. Kifaa kinachoitwa pesa pali.

Majengo makubwa mali isiyohamishika yaliyojengwa katika maeneo ya mjini, ghorofa kubwa lenye urefu mkubwa sana huku jengo hilo likiwa limepakwa rangi nzuri ya kuvutia pamoja na vioo vinavyopamba jengo hilo vilivyotengenezwa vizuri, jengo lililowekewa mifumo ya maji pamoja na umeme.

Jengo kubwa la kifahari, mali isiyohamishika. Huku ndani ya jengo hilo kukiwa na chumba kilichotengenezwa vizuri kama sehemu ya jiko la kupikia, iliyo na makabati ya kisasa pamoja na viti vya kukalia. Huku kukiwa na watu wawili, mwanaume na mwanamke waliosimama ndani ya chumba hicho.

Jengo kubwa mali isiyohamishika, ghorofa lililojengwa kwa ustadi mkubwa na kuwezekwa kwa paa la kisasa, huku ikiwa imepakwa rangi nyeupe yenye kuvutia sana madirisha makubwa na madogo yanayoruhusu hewa safi pamoja na mwanga kupita ndani ya jumba hilo lililozungushwa kwa uzio imara wa kisasa.

Jengo kubwa la ghoroja mali isiyo hamishika lililojengwa vizuri na kupakwa rangi nzuri ya kuvutia; rangi nyeupe, vioo vya kisasa pamoja na bati lililoezekwa vizuri huku jengo hilo likiwa limezungushwa kwa uzio mzuri.

Majengo makubwa yasiyohamishika, jengo lililojengwa vizuri na kunakishiwa kwa rangi ya kupendeza, huku likiwa limeezekwa kwa paa la kisasa, kuta zilizopakwa rangi ya kuvutia, madirisha makubwa yenye vioo, yanayoruhusu hewa kuingia na kutoka.

Jengo kubwa la kifahari mali isio hamishika, Huku likiwa limeundwa na samani mbalimbaili kama: makochi, viti pamoja na vitanda vizuri, masofa ya kisasa. Huku likiwa limetengenezwa vizuri kwa milango ya vioo.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya maduka hayo ukiwa na maduka yanayouza bidhaa tofauti tofauti hasa za nguo za kike na za kiume, huku ndani ya duka kukiwa na makabati yaliyosheheni bidhaa za kiume hususan masharti pamoja na suruali zilizohifadhiwa vizuri ndani ya duka hilo.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya majengo hayo kukiwa na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali; hususani nguo za kike pamoja na vitu mbalimbali vya urembo kwa wanawake, hasa kama mikoba pamoja na bidhaa nyingine.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya maduka hayo kukiuzwa bidhaa mbalimbali hususan bidhaa za ngozi na bidhaa za kutengeneza kwa vitambaa kama nguo pamoja na mikoba tofauti tofauti, mabegi ya kiume na ya kike, viatu vya kiume na vya kike ,vya ngozi na visivyokuwa vya ngozi.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya maduka hayo kukiwa na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama: mashati, suruali za vitambaa, viatu pamoja na kofia; vilivyopangwa vizuri kwa mpangilio ulio mzuri.

Majengo makubwa yenye maduka mengi, huku ndani ya majengo hayo, kukiwa na bidhaa tofauti tofauti hususani nguo za kiume na za kike zilizotundikwa katika makabati maalumu, ambayo yamehifadhi bidhaa hizo zenye muonekano mzuri.

Majengo makubwa yenye maduka ndani yanayouza bidhaa mbalimbali kama vile

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya maduka hayo kukiwa na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali hususani nguo za kike na za kiume, za watoto na watu wazima zilizoning'inizwa vizuri katika maeneo safi yanayovutia kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake. Huku kukiwa na bidhaa mbalimbali kama: mashati pamoja na bidhaa nyingine za mavazi, hususani mavazi ya kiume, yaliyoning'inizwa katika makabati maalumu ya chuma, kwaajili ya kununuliwa na wateja wanaotembea katika duka hilo.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya majengo hayo kukiwa na maduka mbalimbali hususani maduka yanayouza vipodozi pamoja na nguo za kiume na za kike ni tofauti viatu vya kike pochi pamoja na bidhaa nyingine

Duka kubwa la kisasa mahali wanapouza bidhaa mbalimbali hususa ni vyakula, nguo, vinywaji pamoja na vitu vya urembo. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na makabati yaliyosheheni bidhaa tofauti tofauti pamoja na watu wanao nunua bidhaa katika duka hilo lililo nakishiwa vizuri.

Duka kubwa la kisasa, mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika hasa nafaka pamoja na bidhaa nyingine kama: mahindi, maharage, mchele, ngano pamoja na uwele zilizohifadhiwa vizuri katika magunia maalumu.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo vitu mbalimbali huuzwa kama: vyakula, nguo pamoja na vitu vingine. Huku katika duka hilo kukiwa na makabati yaliyosheheni nguo mbalimbali hususani za kike na za kiume, pamoja na mataulo mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa, mahali ambapo bidhaa tofautitofauti huuzwa kama bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyinginenyingine. Huku ndani ya duka ilo kukiwa na bidhaa tofautitofauti zilizohifadhiwa katika makabati madogo yaliyopangwa vizuri na kupakwa rangi nyekundu inayopendeza. Na bidhaa nyingine zikiwa zimehifadhiwa kwenye maboksi.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika, hasa: bidhaa za nguo za kiume, nguo za kike, viatu vya kiume na vya kike, viatu vya kufunika na viatu vya wazi, vya kiume na vya kike.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo vitu mbalimbali huuzwa kama vyakula pamoja na vinywaji, huku kukiwa na bidhaa tofautitofauti za vinywaji pamoja na vyakula, zilizopangwa katika makabati maalumu yaliyowekwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali hususani la chakula pamoja na vinywaji. Huku katika duka ilo kukiwa na kabati maalum, lililotengenezwa kwa ngazi ngazi na kuhifadhi bidhaa tofauti tofauti . Kama; maziwa, juisi, maji ya kunywa pamoja na soda za aina mbalimbali .